Wachezaji wa mchezo lamu na kushangilia ushindi wao wakinyoosha mikono yao juu pamoja na mashabiki wanawatazama walioketi katika mahali ambapo mashabiki wanaketi wakati mchezo unaendelea.

Ni katika mchezo wa riadha ambapo wanaokimbia mbio wanakimbia kwa mistari yao maalum wengine mashabiki wakiwaangalia katika uwanja fulani ambapo tayari mashabiki wameketi na hapo wanakaa katika viwanja vya kisasa.

Ni katika jengo maalum ambapo, watu wa huduma ya serikali wanahudumia wale wanayetafuta huduma akiketi na kusikiliza mhudumu ambaye anatumia kifaa maalum cha computer kwa ajili ya kuwahudumia.

Ni katika chumba maalum, ambapo huduma za serikali za kusaidia raia inaendelea. Pahali hapa mhudumu akionekana kuvaa sare maalum, na barakoa. Mbele yake ikiwemo vifaa mbalimbali, kwa ajili ya khuduma. Monita, Kompyuta, na zingine za kisasa.

Ni bango maalum linaloonyesha mambo yanayohusuka na wanasheria kwa ajili na nchi pamoja na njia ya kuweza kujiunga nao kwa ajili ya kuendeleza uanasheria.

Vitambulisho vilivyofungwa kwa ajili ya kutozwa kwa mpangilio vilivyowekwa ambapo vimefungwa kwa mipango na kuwekwa vizuri katika mpangilio maalum.

Katika chumba maalum ambapo huduma za serikali zinatolewa, wahudumu wakiwahudumia wanaohitaji huduma wakiketi na kundelea kupokea..

Ni katika mchezo fulani uwanjani ambapo wahusika hujaa, na waliovaa sare jeusi na wengine wanaendelea kuelekezwa ama kusherekea ushindi wao katika uwanjani hapo.

Aliyekuwa rais wa Kenya akisalimiana na maafisa wengine wa nchi ya Kenya wakifurahia pamoja na pongezi.

Ni katika harakati za serikali ambapo mashabiki huenda wanaoshabikia mhusika fulani mgombea fulani, wamefurahia na kunyosha mikono yao juu wakibeba bendera ya nchi ya Kenya.

Nikatika mchezo wa kandanda ama ile mpira wa miguu ambapo wachezaji wanashindana na katika uwanjani wakiendelea na kukimbizana na kupoteza. Washabiki wakiwaangalia huko kandokando ya uwanja.

Ni katika chumba maalum ambapo wahudumu au maafisa wa serikali wakitumia mtu anayetafuta huduma akijaribu kuandika kalatasi zilizowekwa mbele yake kwa meza

Katika chumba maalum ambapo mhudumu anatoa huduma ya serikali kwa ajili ya mahitaji mbalimbali. Anayetafuta huduma ameketi kwa kiti akimsikiliza.

Ni katika eneo fulani ambapo huduma za serikali zinaendelea, wahudumu waliovaa sare maalum wakiendelea kuhudumia wengine pamoja hawa wenzao wakizungumza, kuangaliana na kuzungumza.

Katika chumba cha ofisi, gadi ya serekali wako hapo, wahudumu wanaendele na kutoa uduma wakitumia vifaa vya kisasa tuite computer , wengine wakisaidiana.

Tenki la maji safi lililojengewa mahali pa ambapo limeinuliwa juu, safi kwa ajili ya kutokana na maji ya mvua yanayokusanywa kwa majengo.

Ni katika mkutano maalum wa serikali ambapo jaji mkuu Martha Koome anasalimia afisa mwingine na wengine wakifurahia na kuendelea kumkaribisha mahali hapo kwa nyuso zao za furaha na usalama.

Rais mteule wa Kenya Ruto, Samoei Ruto akipokea muongozo kutoka kwa jaji mkuu wa Kenya Martha Koome akifurahia na kuchukua picha kwa pamoja.

Ni katika sehemu ambapo huduma mbalimbali za serikali zinatolewa. Mhudumu akizungumza na mtafuta huduma kwa ajili ya masuala mbalimbali akitumia vifaa kama vya kompyuta.

Ni katika mchezo maalum ambapo wahusika wachezaji wanafurahia labda ushindi wao waliosimama na kuchukua picha baadhi yao. Mashabiki wao wakiwavalia na kuketi mahali ambapo mashabiki wanakaa katika uwanja wa michezo wa kisasa.

Kitambulisho fulani cha mtu fulani ambaye picha yake imeonyeshwa kwa kitambulisho pamoja na jina lake moja, na maneno mengine yanayomuhusu yamefutwa kwa kalamu nyeusi.

Ni katika jengo maalum ambapo huduma za serikali zinapatikana. Wanaotafuta huduma wameketi na kuhudumiwa na wahudumu mbali mbali wakiendelea pamoja na askari anayeonekana kuangalia usalama wa kila mtu.

Ni katika sehemu maalumu, ambapo wahudumu wa serikali wanahudumia wananchi. Mmoja wao akijaribu kujiangalia katika karatasi maalumu, huwenda akiangalia jina lake, kwa ajili ya ukaguzi wa kupiga kura.

Mahali ambapo vitambulisho vya wananchi ambapo huhifadhiwa, zimefungwa kwa mpangilio maalum, na kuwekwa katika kisanduku maalum.

Ni katika sehemu maalum ambapo huduma inayotoa kitambulisho kwa ajili ya wananchi. Watu wakipanga mstari wakiketi katika viti vya kupokea huduma mbalimbali kutokana na mahali hapo.

Ni katika mchezo wa mguu, ambapo wachezaji wenye roho ya kukimbizana na kucheza, wakiwa uwanjani wamevaa sare tofauti tofauti.

Ni mahali ambapo kuna mporomoko wa ardhi. Juu ya magari yakikaribia kusaidia kutengeneza pahali ambapo imeenda chini kuinyanyua kwa kubeba mchanga.

Ni katikati uwajani ambapo mchezo maalum unaendelea, inaonekana ni mchezo wa mpira wa mkono, wasichana au wanawake wakiendelea na kuchezea.

Ni katika meza ya kutoa huduma, ambapo mhudumu aliyevaa sare maalum anahudumia wengine walioangalia karatasi iliyowekwa kwa meza.

Kiumba maalum ambacho kinaonekana kiko wazi, bila mtu yoyote, na kimewekwa meza inayotumika kwa ajili ya kupokea huduma, au kuulizia huduma zinazopatikana hapa.

Ni katika mkutano maalum wa serikali ambapo maafisa hawa wanaonekana wakinuku mambo mbalimbali ,pia vitabu vyao ndogo ndogo wakiketi kwa meza chini yao.

Ni katika harakati za serikali ambapo mashabiki wanajinenea kushabikia wahusika waliofunikwa na bendera kubwa la serikali ya nchi ya Kenya na kufurahia huenda wakati wa uchaguzi.

Ni katikati chumba fulani la serikali ambapo huduma ya serikali linapatikana na wahudumu waliovaa sare na kuendelea na kutoa huduma za serikali.

Wachezaji wamekusanyika katika uwanja wakizungumza baada ya na kabla ya mchezo wao kuendelea.

Wachezaji wakionekana kufurahia ndani ya uwanja. Baadhi ya mashabiki wao wakiwatazama walioketi katika sehemu ya mashabiki wanapokaa wakitazama mpira ama mchezo fulani.

Timu ya wachezaji wakijipanga kuchukua picha kwa ajili ya makumbusho.

Jaji mkuu Martha Koome anaonekana akichukua kiapo alipobeba biblia akitazama na kusimamiwa baadhi ya afisa wengine wa serikali.

Katika jumba fulani ambapo huduma zinazotolewa, wahitaji huduma wakiketi chini, nao wanaotoa huduma wakiendelea.

Afisa Maalum anaonekana akitoa huduma fulani, mmoja akiandika kwenye karatasi mwingine akitazama, mambo yanayoendelea katika meza ya kutoa huduma.

Afisa akiangalia karatasi flani aliyoibeba mkono wake wa kushoto akiketi chini ya kiti cha kifahari.

Jisanduku hili limebeba baadhi ya vitabu vinavyotumika katika usafiri maarufu kama vitambulisho vya pasipoti.

Ni kibao maalum ama kile kijikaratasi kinachoonyesha mgombeaji aliye mwanamke, akisema yeye anasimama kwa ajili ya amani.

Ni katika chumba maalum ambapo mtoa huduma anaonekana anashughulikia kutumia kompyuta.

Ni aina ya kitabu maalum kinachohusu maneno ya usalama na haki.

Ni katika michezo wa riadha. Mmoja wa wakimbizi, wanaokimbia mbio akionekana kukimbia na anaangaliwa na wasimamizi wa huo mchezo.

Katika mchezo maalum wachezaji wanaendelea na huo mchezo. Mashabiki wao wakiwatazama na kuwashabikia.

Maafisa maalum wa serikali mmoja akinakiri katika kitabu cha kunukuu mambo mbalimbali alichobeba mkononi mwake.

Jaji mkuu wa Kenya Martha Koome akiendelea na kiapo ambapo amebeba bibilia na kuzungumza akikaribiwa na viongozi wengine.

Maafisa maalum wa serikali ikiwemo jaji mkuu Martha Koome na baadhi ya viongozi wengine wa serikali.

Katika sehemu ndani yake na hema kubwa inaonekana maafisa maalumu wanaendelea na kazi ya kusajili watu.

Jaji mkuu wa Kenya, mheshimwa Martha Koome pamoja na maafisa wengine wa serikali ya Kenya.

Ni katika mchezo wa mpira wa miguu wachezaji wakishindana, wachezaji wawili wa timu tofauti wakicheza kukaribiana wakiendelea na mchezo wengine wao wakiwafuata kutoka nyuma.

Washabiki wa mkutano juu ya jambo fulani wanashabikia na kuonyesha ushabiki wao wakinyosha mikono yao juu.

Ni katika sehemu ya kutolea huduma fulani. Watoa huduma wakiendelea kuhudumia wananchi walioko mbele yao katika hema fulani.

Wachezaji hawa wakiendelea kuzungumza wakijikusanya pamoja kwa ajili ya umoja na mazungumzo mbali mbali wakati wa mchezo.

Ni katika jumba fulani la kutoa huduma mbalimbali. Watoza huduma wakiendelea na huduma zao na wale wanaopokoea huduma. Inaonekana wanajishughulisha na huduma zilizowapeleka mahali hapo.

Wachezaji wa mpira wa miguu wanaendelea na mchezo wao mmoja wao akikimbilia mpira wa mguu.

Wakati ambapo maafisa wamesimama na kuangalia kuzungumza pamoja na wafanyikazi.

Katika mkutano fulani wahutubiaji wakiendelea, wengine wakiwa chini yao, hao wahutubiaji wakiwa juu katika sehemu ya kuhutubia mkutano.

Baadhi ya mashabiki inaendeshea na kushangilia, huenda timu yao mbele ya uwanja wakiendelea na shughuli ya uchezaji.

Rais wa jamuhuri ya muungano wa Kenya. Daktari Ruto pamoja na muamuzi mkuu wa mahakama, jaji mkuu wakitokea ndani ya chumba maalum. Nyuma yao ikiwemo maafisa wengine wa serikali.

Maafisa maalum wa serikali pamoja na kiongozi mkuu ambaye ni Rais wa nyuma; wa wakati uliopita, Uhuru Kenyatta.

Huduma fulani inayoendelea kutolewa na baadhi ya watoa huduma wakiketi kuhudumia wanaopokea huduma wakiwa wanapokea huduma.

Washabiki wa mchezo fulani pamoja na anayesimamia, akinyosha bango kubwa kusema, mambo ambayo anahitaji, katika mchezo wao,

Sehemu mahali ambapo takataka inapomwagwa tayari kukusanywa kwa ajili ya kuhifadhiwa.

Mashabiki wanaonekana kushabikia timu inayoendelea wakinyosha mikono na kufurahi na kutoa kauli zao.

Wachezaji inaonekana wakiendelea na mchezo. Mmoja akishikilia mpira mwengine akijaribu kujipanga katika huu mchezo.

Rais mteule wa jamhuri la Kenya akiendelea kusalimia maafisa wengine mbalimbali wa vitengo mbalimbali.

Katika uwanja fulani, wachezaji wa mpira wanao onekana kama wa miguu wakimbia wakikimbizwa na kuendelea na mchezo, nyuma yake washabiki wao wakionyeshwa kwa umbali kiasi.

Ni katika mkutano maalum. Wadau wanasikiliza na kuendelea na mkutano. Kufurahia wanapoendelea na mkutano wao.

Wachezaji wamepanga mstari wakivaa mavazi maalum imeandikwa KDF.

Ofisa wanaendelea na shughuli zao kutumia vifaa vya kisasa, kompyuta na vingine.

Rais mteule wa Kenya, pamoja na aliyekuwa naibu wake Rigathi Gachagua pamoja na jaji mkuu Martha Koome.

Washabiki fulani wanaonekana wamefurahia katika kampeni maalum ya watu wao.

Katika ofisi maalum, wahudumu wanahudumia wale wanaohitaji huduma mbalimbali, wakiangaliwa na mlinda usalama. Wengine wameketi wakingonja.

Washabiki wa mchezo fulani wanaendelea na kushabikia, mmoja akibeba bango iliyoandikwa, GOR na maneno mengine ya hio timu ya mchezo.

Washindi wa mchezo fulani wanasherehekea ushindi baada ya kupokea tuzo, kombe maalum. Wamefurahi. Wamevaa uniform zao.

Afisa maalum anaonekana akiandikishwa watu. Wakijiangalia katika karatasi ya kujiandikisha. Ni kama wanachunguza majina yao.

Ni katika uwanja maalum wa michezo haswa mchezo wa riadha pamoja na washabiki wakiketi katika stadium ama uwanja maalum wa michezo.

Vitabu ndogo ndogo zinazotumika wakati mwingine kwa ajili ya vitambulisho vya kisafirishwa na kutumia usafiri ukivuka mpaka maarufu kama passport .

Huduma inaendelea kutolewa kwa wananchi kupitia baadhi ya afisa wa serikali.

Baadhi ya maafisa maalum wa serikali wanaonekana wakiendelea na shughuli ya maandiko wakiandika katika vitabu maalum kusmamiwa na mwenzao mwanamke.

Katika mahali pa kutolea huduma, watoaji huduma wakiendelea kutoa huduma ,yule ambaye ametafuta huduma ameketi akisikiliza.

Wachezaji wakivaa nguo zao maalum za michezo, wakikimbia ndani ya uwanja, wakionekana kujiayarisha kwa ajili ya mchezo mbali mbali.

Katika kutoa huduma fulani, watoa huduma wakiendelea na shughuli yao ya kutoa huduma. Wanaohitaji huduma wakisimama na kuongojea.

Baadhi ya wachezaji wakivaa mavazi maalum ya michezo katika uwanja wa michezo wakionekana kukimbia kimbia wakiendelea na mchezo.

Wanaume wanaoonekana wachezaji wa timu fulani wakivaa sare maalum ilizochorwa na kuandikwa maneno Kenya wakionekana kujipanga.

Rais mteule wa taifa la Kenya akiendelea na mkutano akisalimia wananchi kwa mikono ambao wamemkaribia wengine wakimtazama kutoka mbali kwa umati mkubwa wa watu.

Baadhi ya afisa maalum wakiendelea na shughuli zao wakitumia vifaa maalum vinavyojulikana kama kompyuta.

Katika chumba maalum ambapo wanaume wakesimama wakigojea utoaji wa huduma ambazo wamesimamia.

Katika chumba fulani, ambapo huduma inatolewa, mtoa huduma akitumia kifaa cha computer akiendelea kutoa huduma. Mwingine akingojea akimtazama, wote wamefunga barakoa.

Afisa maalum wa serikali wamesimama kwa ajili ya uzungumzaji na kutoa maelezo fulani juu ya jambo fulani.

Ni bango fulani maalum linaonyesha aina ya chama katika nchi ya Kenya kinachoitwa Jubilee.

Wakati wa mchezo maalum ,wachezaji baadhi yao wakiwa uwanjani na kuendelea na mchezo. Watazamaji wameketi kuwaangalia haswa mashabiki.